Mtu akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya masomo ya mtandaoni, ambayo yamekuwa maarufu kutokana na vyuo mingi. Skrini inaonyesha kofia ya maafani ikionyesha urahisi wa kupata elimu kwa njia ya kidigitali.

Mchoro unaoonyesha dhana ya elimu ya kidijitali. Kompyuta mpakato iliyo na vitabu ndani yake, ubao wa kufundisha na mwanamke akifundisha inawakilisha mfumo wa masomo ya mtandaoni.

Bunge la watu wazima wakiwa kwenye mkutano, pengine katika ofisi au chumba cha mikutano. Watu watatu wanaonekana wameketi mezani wakiongea na kutazama skrini kubwa iliyoininia ukutani. Skrini hiyo inaonyesha watu wengine kadhaa wakiwa kwenye simu ya video, kuashiria kuwa mkutano huo unahusisha washiriki wa mbali. Meza ina kompyuta mpakato, glasi za maji na vitu vingine vya ofisi.

Mtu akishikilia kompyuta kibao na kwenye skrini kuna neno e-learning . Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika masomo ya kidijitali na majukwa ya kujifunza mtandaoni. Ni taswira ya jinsi elimu inavobadilika kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta mpakato akifanya kazi, huku skrini kubwa iliyo nyuma yake ikionyesha mawasiliano yanayohusiana na chuo kikuu cha Valna. Inaonekana kama anafanya kazi au anatoa mada kwa kutumia teknolojia ya kidijitali labda katika mazingira ya elimu au mkutano.

Kompyuta mpakato iliyo wazi na simu ya mkononi zimewekwa juu ya meza nyeupe. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maneno digital learning . Kwenye simu ya mkononi, kuna maneno online study . Pia kuna karatasi tupu, penseli na kifaa cha kukunjia karatasi vikiwa vimepangwa karibu na vifaa hivyo vya kielektroniki. Pembeni juu kulia, kuna neno ya kitaboo .

Msichana mdogo kutoka nyuma akiwa ameketi kwenye meza na kutazama kompyuta ya pajani. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano unaoendelea, ikionyesha picha za watu wengi waliojiunga na mkutano au darasa la mtandaoni. Msichana amevaa sweta ya kijani kibichi, kwenye meza na daftari wazi, simu ya mkononi na vitu vingine. Pia kuna mimea iliyopangwa kwenye rafu nyuma.

Mtu akitumia kopyuta dogo kwa ajili ya kujifunza mtandaoni, skrini ya kopyuta inaonyesha neno E-Learning na ikoni ya kopyuta dogo yenye kalamu ikiashiria masomo ya kididjitali. Mikono ya mtu huyo inaonekana ikiandika kwenye kibodi na pembeni kuna kikombe, miwani na daftari, zote zikionyesha mazingira ya kusomea au kufanya kazi. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mtu akitumia kompyuta mkononi kwa ajili ya kujifunza au mkutano wa mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanaume anayetabasamu na anaonekana akiongea labda akiwa mwalimu au mzungumzaji. Sehemu ya nyuma yake kuna ubao mweupe na rafu za vitabu.

Mchoro unaoonyesha elimu ya kidijitali au kujifunza mtandaoni. Inaonyesha mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta na kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwalimu akiongea au kufundisha. Karibu na kompyuta kuna kikombe cha chai au kahawa na rundo la vitabu ikionyesha mazingira ya kujifunzia ya nyumbani.

Huu ni mchoro unaoelezea aina tofauti za kujifuza kidijitali. Inaonyesha watu wakitumia kompyuta na vifaa vingine vya kujifunzia ikisisitiza mbinu mbalimbali za elimu ya kisasa mtandaoni.

Watoto wawili labda wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye dawati na wanatumia kifaa cha kielektroniki kama vile kompyuta kibao. Wanaonekana wakishirikiana na kufurahia wanachokiona kuashiria matumizi ya teknolojia katika elimu au kujifunza.

Mtu akitumia kompyuta ndogo huku picha za elektroniki zinazohusu elimu na kujifunza mtandaoni zikielea juu ya kibodi. Kuna ikoni kama vile kofia ya kuhitumu, kitabu na mawazo zikionyesha dhana ya kusoma mtandaoni na matumizi ya teknolojia katika elimu ya kidijitali.

Mkono wa mtu ukinyooka kugusa neno E-LEARNING lenye kung'aa kwenye skrini au makadilio ya kidijitali karibu na neno hilo kuna ikoni mbalimbali zinazo wakilisha dhana zinazo hisiana na ya kujifunza mtandaoni kama vile balbu ya wazo, kioo cha ku kuza watu, saa na wivu.

Kundi la watu wanaofanya kazi katika mazingira ya ofisi ya kiteknolojia. Mbele mtu anatumia kompyuta ndogo yenye ujumbe ya successful procedure huku nyuma kukiwa na wafanyakazi wengine wakijadili. Mandhari ina mistari ya kidigitali ikisisitiza mada ya teknolojia na biashara.

Wanafunzi wawili wa Kike wamekaa chini kwenye sakafu ya mbao nje, labda wakisoma au wakifanya kazi pamoja. Mmoja ana nywele zilizokunjamana na ameshika kalamu ,akionekana akijifunza. Mwingine amevaa kofia na aangalia simu au kifaa kingine kidogo.

Mwanaume mmoja anaonekana kuwa kwenye mkutano wa mtandaoni. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na anaonekana kuwa anapeana maelezo. Nyuma yake kuna ubao mweupe ambao umeandikwa.

Mtoto mchanga akiwa amevaa sweta ya kijivu akitazama skrini ya kopyuta mpakato. Kwenye skrini ya kopyuta kuna mwanamke mzima ambaye anaonekana akitabasamu akifanya mawasiliano mtandaoni, kwenye kona ya juu kulia ya skrini ya kopyuta kuna picha dogo ya mtu mwingine ikionyesha kuwa kuna washiriki zaidi kwenye mkutano huo.

Mfumo wa kidigitali unaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Kuna kompyuta ndogo ambayo ndani yake kuna mwalimu akifundisha na nje ya kompyuta kuna rundo la vitabu na viputo vya ujumbe. Mandhari ya nyuma yana majani kuashiria mazingira rafiki.

Kofia ya kuhitimu ikiwa imewekwa juu ya kompyuta mpakato na rundo la vitabu vimewekwa kando yake. Inaashiria elimu ya kidijitali, kujifuza mtandaoni au masomo ya juu kupitia majukwaa ya kielectoniki .

Mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi kwenye meza ya mbao akitazama skrini ya kompyuta ya pajani iliyowekwa mbele yake. Anaonekana akizingatia kitu kwenye skrini. Karibu naye kuna daftari wazi, kalamu, rula na kifutio kuashiria anajifunza au kufanya kazi ya shule. Pia kuna mmea mdogo kwenye chungu upande wa kushoto wa meza.

Mchoro wa kidijitali unaoonyesha zana ya elimu ya mtandaoni. Unaonyesha mwalimu akionekana kwenye skrini ya kompyuta ya pajani akifundisha, huku mwanafunzi ameketi kwenye dawati akichukua maelezo. Nyuma kuna dunia ikiwakilisha upatikanaji wa elimu ulimwenguni kote. Pia kuna alama za digrii za masomo na hotuba. Rangi kuu katika mchoro huu ni zambarau, nyusi, na nyeupe zikionyesha mazingira safi ya kujifunza.

Mwanamke akijifunza au kufanya utafiti, akiwa ameketi mbele ya kompyuta na kompyuta kibao, anaonekana akichunguza globu ndogo na kuelekeza kidole chake huku akiwa na vitabu vingi nyuma yake. Inaweza kuwa mwanafunzi au mwalimu anayetumia rasilimali za kidijitali na jadi.

Mwanamume akiwa ameketi kwenye dawati lake nyumbani, amevaa head na akitumia kompyuta dogo. Anakaguliwa kwenye simu ya video na mtu mwingine anayeonekana kwenye skrini kubwa. Inaashiria mkutano wa mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mchoro unaoonyesha masomo ya jukwaa ya mtandaoni kwenye skrini kubwa ya kompyuta mpakato. Wanafunzi mbalimbali wamewekwa kote kwenye kompyuta hiyo, wengine wakitumia kompyuta zao ndogo na simu wakionyesha urahisi wa kupata elimu kidijitali.

Mcholo au picha ya katuni inayoonyesha mwanamke na mwanamume wakiwa wameketi migongo kwa migongo juu ya rundo la vitabu vikubwa. Wote wawili wanatumia kompyuta mpakato. Mwanamke amevaa fulana ya manjano na suruali ya buluu huku mwanamume amevaa fulana ya rangi ya matofali na suruali ya buluu. Mandhari ya nyuma ni rahisi yenye rangi ya buluu isiyokolea na mimea michache.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kwenye meza ya mbao na skrini ya kompyuta inaonyesha ukurasa wenye maandishi e-learning . Mikono ya mtu huyo inaonekana ikiandika kwenye kiibodi. Pembeni ya kompyuta kuna glasi, simu na vitabu. Hii inawakilisha dhana ya elimu ya kidijitali na ujifunzaji mtandaoni.

Mchoro unayoonyesha zana ya kujifunza kidijitali au uhandisi. Katikati kuna kompyuta dogo iliyo wazi na skrini yake inaonyesha mwalimu akifundisha na michoro ya kiufundi. Watu wawili wamesimama pande zote mbili za kompyuta dogo. Mwanaume anaonekana kuelekeza kwenye skrini huku mwanamke akiwa na rula kubwa ya pembe tatu.

Mtu akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya mkutano wa video . Mtu huyu anaonekana kutoka nyuma, akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni na anashikilia kalamu. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato kuna gridi ya picha ya watu wanaoonekana kushiriki katika mkutano huo huo wa video . Dirisha linaonekana nyuma ya ukuta likionyesha mandhari ya nje. Inaonekana ni mazingira ya ofisi, ya nyumbani au nafasi ya kazi.

Watu wawili wakiangalia skrini kubwa ya kompyuta inayoonyesha dashibodi ya usimamizi wa matukio. Dashibodi hiyo inaonyesha takwimu mbalimbali kama vile idadi ya matukio, aliyehudhuria na wanaosubiri . Jina few linaonekana juu ya kushoto mwa skrini.

Msichana anayeweza kuwa mwanafunzi akifanya masomo ya mtandaoni au akihudhuria darasa la mtandaoni. Ameangalia kompyuta ya mkononi ambapo anaonekana mwalimu akifundisha. Msichana huyo anaandika kwenye daftari.

Ni dhana ya kisasa ya akili bandia katika muktadha wa uchanganuzi wa data na biashara ya kidijitali. Mtu anaonekana akitumia kompyuta ndogo na kompyuta kibao yenye kalamu ya kugusa huku skrini zikionyesha grafu mbalimbali, chati na data inayoshughulikiwa.

Mwanamke ameketi kwenye meza ya kompyuta mpakato akionekana kufanya kazi au kusoma huku akiwa ameshika kifaa cha kuandikia. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa mhudumu au mtoa huduma anampa kinywaji. Kuna dirisha kubwa nyuma, likiruhusu mwanga kuingia. Wote wawili wanaonekana wakiwa na shughuli zao.

Ni mchoro wa kidigtali inayoonyesha dhana ya masomo ya kielkroniki. Mbele kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na neno E-learning ikionyeshwa kwenye skrini. Nyuma ya kompyuta kuna mandhara ya blue iliyokolea yenye duara za kiteknolojia na ikoni mbalimbali. Picha inatoa ujumbe wa teknolojia na elimu ya mtandaoni.

Hawa ni watoto wawili wakiwa wamevalia sare za shule za buluu wakitumia kopyuta mbali kwenye dawati la mbao, wote wanaonekana kutabasamu na wanashiriki kikamilifu katika kile wanachokiona au kufanya kwenye scrini ya kopyuta. Nyuma yao kuna ubao mweusi na ukuta wa mbao unaoashiria kuwa labda wapo darasani au mahali pa kujifunzia.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta mpakato mbele yake. Amevaa vipokea sauti vya masikioni vya waridi na anaonekana akishiriki katika somo la mtandaoni au simu ya video akitumia ishara za mikono au akieleza jambo. Anaonekana kuwa makini na anafurahia kujifunza au kuwasiliana. Nyuma yake kuna ukuta mweupe na vitu vichache vilivyopangwa.

Chumba cha kulala chenye mapambo ya kiafrika, chenye kitanda kikubwa na mapambo ya ukutani yanayoakisi sanaa ya kiafrika. Hii inaweza kuwa chumba cha wageni katika hoteli, au makazi ya kukodisha, ambazo zinapatikana mjini.

Vyumba vya kulala vya wanafunzi vikiwa na vitanda viwili viwili vilivyopangwa. Hii inaonyesha miundo mbinu ya malazi kwa wanafunzi, jambo la kawaida sana kutokana na idadi kubwa ya taasisi ya elimu .Matandiko yanaonekana mapya, kuashiria usafi na utayari.

Jengo la gorofa ambalo lina kumbi mbili zinazotazamana, zikiwa na milango mingi ya bluu na madirisha yenye rangi ya kijivu. Katikati ya kumbi hizo kuna uwaja wa wazi ambapo nguo zimeanikwa. Jengo limepakwa rangi ya machungwa na kijivu na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vya mbao vilivyo pangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi mbele na madirisha yenye vyuma vya usalama. Inaonekana kama darasa la shule ya mingi au sekondari nchini kenya likisubiri wanafunzi.

Mchezo wa mpira wa kikapu, ambapo wachezaji wanawake wawili kutoka timu tofauti wanawania mpira. Mchezaji mmoja ameshika mpira na anajaribu kumkwepa mpinzani wake. Nyuma yao, kuna wachezaji wengine na mashabiki wakiangalia mchezo. Inaonekana ni mchezo mkali na wenye ushindani.

Wanafunzi watatu wakisoma na kujisomea katika maktaba .Wamekaa kwenye meza huku vitabu na daftari vikiwa mbele yao. Na rafu za vitabu zikiwa zimejaa vitabu nyuma yao. Inaonekana ni mazingira tulivu na yenye utulivu ya kujifunzia.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vinavyoashiria kuwa ni bweni au hosteli, pengine ya shule au chuo. Vitanda vimepangwa kwa utaratibu na kuna baadhi ya godoro na matandiko. Kuna dirisha kubwa linaloruhusu mwanga kuingia na neti ya mbu inaning'inia kutoka dari ikionyesha mazingira rahisi ya malazi.

Maabara ya kisayansi yenye vifaa mbalimbali vya utafiti na majaribio. Kuna meza nyeupe ndefu na rafu zilizojaa chupa, bilauli na vyombo vingine vya maabara. Vifaa kama vile darubini, mbaluni za kupimia na vifaa vya kuchanganyia vinaonekana vimewekwa tayari kwa matumizi

Sehemu ya mabweni ya shule kama inavyo onyeshwa na vitanda vya ghorofa, vitanda vina magodoro na shuka za rangi ya kijani kibichi na michoro. Inaonekana kama chumba cha kulala cha wanafunzi labda katika shule ya bweni. Maandishi ya chini kwa picha yanadhibitisha kuwa ni sehemu ya bweni ya shule ya sekondari ya wasichana.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakicheza mechi. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyekundu na kaptura ya kijani kibichi anaruka juu akijaribu kupiga mpira kwa kichwa. Nyuma yao kuna goli la soka, uwanja unaonekana kuwa na udongo mwekundu.

Rundo la vitabu vilivyo pangwa juu ya kila kimoja. Majina ya vitabu na maandishi wao yanaonekana wazi kwenye miwango ya vitabu. Vitabu vina rangi na miundo tofauti vikionyesha aina mbalimbali za usomaji, inaonekana kama rundo la vitabu vilivyopangwa kwa ajili ya kuonyeshwa au kusomwa.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja, kilichotandikwa shuka ya bluu. Kuna meza ndogo ya mbao na kiti, feni ya kusimama na taa ya mezani. Dirisha linaonekana upande wa kushoto, inaonekana kama chumba cha kulala cha mwanafunzi au makazi yenye huduma za msingi labda hosteli.

Maktaba kubwa au chumba cha kusomea kilicho wazi chenye wanafuzi wachache waliotawanyika wakisoma kwenye meza tofauti. Kuna rafu za vitabu ziliojazwa nyuma na meza na viti vingi vimepangwa kwa ajili ya kusoma au kufanya kazi.

Maktaba yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu. Upande wa kushoto kuna ngazi zenye mbao na nguzo za chuma zinazopanda juu. Kuna vitabu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Na inaonekana kuna nafasi ya kutosha kwa ajili ya kusoma au kufanya utafiti.

Wanaume wawili mmoja amesimama na mmoja amekaa kwenye meza iliyo jaa vikombe vingi vya dhahabu anaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au chumba cha mkutano. wanaume wanaweza kuwa wanasherehekea mafanikio au kuonyesha tuzo walizo shinda.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vikiwa vimetegenezwa kwa mbao. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia meusi nyuma yakiruhusu mwanga kuingia. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri kikiashiria makazi ya wanafunzi au hosteli.

Kundi la wanafunzi au labda wahandisi wakiwa katika maabara wakifanya majaribio au kazi za kivitendo. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara. Mbele yao kuna vifaa vya kielektroniki vilivyounganishwa kwa nyaya mbalimbali. Wanaonekana wamejikita katika kazi yao huku mmoja akionyesha kitu fulani kwa wengine.

Chumba cha bweni chenye vitanda vingi vya ghorofa vingine vikiwa vya mbao na vingine vya chuma. Vitanda vimepangwa kutoa nafasi ya kutosha kwa watu wengi. Mlango unaonekana upande wa nyuma labda ukipelekea choo au bafuni kuashiria mazingira ya malazi kwa wanafunzi.

Chumba cha kulala cha wanafunzi, labda katika bweni la shule. Kuna vitanda viwili vilivyotenganishwa na dawati na viti viwili katikati, vikiwa na komputa ndogo juu yake. Chumba kimepambwa kwa vitu mbali mbali ikiwemo rafu yenye vitabu na mapambo. Pia Kuna Scooter ya watoto wadogo kwa upande wa kulia.

Ni kundi la wanafunzi, wanaonekana kuwa wavulana wamekaa chini kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi badia. Wakimsikiliza mkufunzi au mwalimu aliyesimama mbele yao. Mkufunzi anaonekana kuwaelekeza jambo kwa kutumia mikono yake. Kuna jengo kubwa sasa nyuma, likionyesha mazingira ya shule au chuo. Inaweza kuwa ni somo la michezo au mafunzo ya timu.

Chumba cha bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyo pangwa. Mwanafunzi mmoja anaonekana amekaa kwenye kitanda cha chini akifanya shughuli flani. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa asili unaoingia kupitia dirisha lililo funikwa na pazia.

Chumba cha kulala chenye kitanda cha ghorofa cha mbao kikiwa na magodoro mawili yenye shuka zenye rangi tofauti. Kuna meza ya kusomea ndefu na viti viwili vya machungwa karibu na dirisha. Chumba kimepakwa rangi ya kijivu na nyeupe kikiashiria makazi ta wanafunzi au familia ndogo.

Chumba chenye vitanda kadhaa vya mbao vilivyopangwa safu, labda ni bweni la shule au hosteli. Ukuta wa chumba una rangi ya zambarau na sakafu ni nyekundu. Kuna dirisha moja upande wa kulia ikiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Lango la nyuma lenye rangi nyeusi, likiwa na maandishi makubwa meupe yanayosomeka, New Executive Ladies Hostel . Lango hilo linaonekana kuwa la kuingilia kwenye hosteli au nyumba ya malazi kwa wanawake. Nyuma ya lango, jengo la hosteli linaonekana kwa mbali, likiwa na rangi ya kijani kibichi au bluu hafifu. Anga inaonekana kuwa na mawingu machache, ikionyesha hali ya hewa ya kawaida. Kuna ukuta wa mawe au matofali upande wa kushoto wa lango.

Bango linalo tangaza hosteli na huduma nyingine kama kundi la mikutano, mikahawa na maegesho. Bango limefungwa kwenye ukuta wa mawe na chuma karibu na barabara yenye miti. Inaonekana kama sehemu ya taasisi ya elimu au makaazi huko Nairobi.

Chumba kidogo cha kulala au cha mwanafunzi. Kuna kitanda kimoja chenye shuka zenye mistari na mto mwekundu. Pembeni kuna meza ndogo na ukutani yenye televisheni ndogo, vifaa vya kuandikia na soketi ya umeme. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na cha kawaida.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa ambavyo vinaonekana kuwa katika hosteli au chumba cha kulala cha wanafunzi. Vitanda vimetengenezwa kwa mbao nyeusi na vina shuka za rangi za bluu. Chini ya vitanda kuna viatu au slippers za rangi ya bluu. Dirisha lina pazia la rangi ya bluu na nyeupe. Chumba kinaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri.

Hii ni maktaba kubwa yenye rafu nyingi za vitabu zilizopangwa vizuri. Kuna meza na viti kadhaa vilivyotawanyika ndani na maktaba kwa ajili ya kusoma. Kwa upande wa kulia kuna watu wawili au watatu wamekaa kwenye meza wakisoma au wakifanya kazi. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Darasa la kisasa lisilo na wanafunzi, lina madawati na viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu. Mbele ya darasa kuna runinga kubwa iliyowekwa ukutani, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika elimu. Dirisha kubwa na taa za ndani zinatoa mwangaza wa kutosha. Inaonekana kuwa mazingira mazuri na ya kisasa ya kujifunzia.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa chenye fremu nyeusi na chuma na magodoro ya buluu. Juu ya kitanda cha chini, kuna mto mweupe wenye muundo wa waridi. Karibu na kitanda, kuna dawati la mbao na kiti cheusi. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na kimepangwa kwa ajili ya malazi ya wanafunzi au wageni. Ukuta ni mweupe na kuna dirisha ndogo juu.

Hii ni darasa tupu lenye meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu, meza ni nyeupe na viti ni vya buluu nyeusi. Sakafu inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea na kuta ni za rangi ya krimu. Hakuna watu darasani, ikionyesha kuwa labda ni nje ya masaa ya masomo au likizo.

Darasa au ukumbi uliyojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati labda wakifanya mtihani. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule za rangi ya blue ,mwanamume mmoja labda mwalimu au msimamizi amesimama mbele ya darasa akiwa amevaa suti .Wanafunzi wanaonekana kuwa makini na wamejikita kwenye shughuli zao.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Viti ni vya rangi ya buluu na meza zina uso wa kahawia; zikiwa na muundo wa kiti cha mwanafunzi. Sakafu imefunikwa na zulia ya kijani kibichi. Nyuma ya darasa kuna madirisha makubwa, yanayoonyesha miti na mwanga wa asili. Hakuna mtu anayeonekana darasani; ikionyesha kuwa labda ni nje ya saa za masomo au likizo.

Hii ni darasa tupu, au chumba cha kujifunzia, kilicho na meza na viti vilivyopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yaliyo na mapazia mekundu yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Ukuta wa mbele una ubao mweupe na kuna vifaa vingine kama kabati na labda mita za umeme upande wa kushoto. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri, kikiwa tayari kwa matumizi.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule zenye fulana nyeupe, sweta za kijanikibichi na sketi au suruali za miraba. Wamesimama katika mistari, wengi wao wakiwa wameinama vichwa vyao au kuinamisha miili yao labda wakiomba au katika hali ya utulivu. Inaonekana wako ndani ya ukumbi au jengo la shule lenye viti vilivyopangwa kwa safu. Mandhari ya nyuma inaonyesha milango ya mbao na madirisha.

Vijana wanne wanaume na wanawake, wote wakiwa wamejikita kutazama na kutumia simu zao za rununu. Wamevaa nguo za kawaida na mmoja wa wanawake amevaa hijabu ya rangi ya bluu. Maskio za uso zimeonekana zikimina kutoka baadhi ya simu zao, kuashiria labda umuhimu wa usalama au kama ishara ya nyakati za sasa. Wanaonekana wamesimama nje pengine katika bustani au eneo la wazi.

Wanawake watano wote wakiwa na tabasamu na wamevalia mavazi tofauti ya kitamaduni, wakisimama mbele ya bango. Inaonekana tukio hili lilikuwa sherehe ya tamaduni mbalimbali na mavazi yao yanawakilisha urithi tofauti wa kitamaduni. Rangi angavu na miundo kwenye nguo zao huongeza uhai kwenye picha, na inaonekana walikuwa wakifurahia tukio hilo.

Msichana mdogo akitabasamu huku akiwa ameangalia kwenye kitabu alichokishika. Amevalia shati ya manjano. Nyuma yake kuna mandhari ya miti yenye majani ya kijani kibichi.

Watoto wawili, labda weney mahitaji maalum wakiwa darasani, mmoja wao anainua mkono kujibu swali, huku mwingine akifikiria. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu maalum, na jinsi shule zinavyojitahidi kutoa mazingira jumuishi.

Vijana wawili wa kike, mmoja akiwa amevaa kifaa cha kisasa kichwa na akitumia kompyuta ndogo. Mwingine anaonekana akimsaidia au kumpa maelekezo. Inaonekana kama shughuli ya kujifunza au tiba inayotumia teknolojia, labda kwa mahitaji maalumu ya elimu.

Msichana mdogo akimsaidia mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme katika maktaba. Wanaonekana wakiongea na labda wanachagua kitabu. Maktaba imejaa rafu za vitabu zikiwa na vitabu vingi vilivyopangwa vizuri.

Wanawake wawili wakifanya mazoezi au tiba ya mikono na watoto wawili wenye mahitaji maalum. Wamekaa kwenye meza wakishika mikono ya watoto, ikionyesha msaada wa matibabu au elimu maalum. Mazingira yanaonekana kama shule au kituo cha tiba.

Watoto wawili wadogo wakicheza sakafuni, ambayo ni rangi ya buluu na njano. Mtoto mmoja ambaye anaonekana akiangalia chini na kucheza na vifaa, ana miguu bandia iliyovaliwa viatu. Mtoto mwengine akiwa amevalia fulana yenye picha ya mbweha, anacheza karibu naye. Inaonekana kama wako katika mazingira ya shule au kituo cha matibabu wakijifunza au kucheza.

Mwalimu mwanamke amevaa miwani na shati la buluu akitabasamu na kutumia lugha ya ishara kuwasiliana na msichana mdogo aliyeketi mbele yake. Msichana huyo anaonekana akijibu ishara za mwalimu. Nyuma yao kuna bango lenye namba kutoka moja hadi ishirini. Hii inaashiria mazingira ya elimu, pengine ya watoto wenye mahitaji maalum au kujifunza lugha ya ishara.

Mwalimu au msaidizi wa kufundisha akiwa na mwanafunzi. Mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa kipofu au mwenye matitizo ya kuona, anatumia mikono yake kusoma kitabu kilichoandikwa kwa braille . Mwalimu anamwangalia mwanafunzi kwa makini akionyesha usaidizi na uvumilivu. Nyuma yao kuna ubao mweusi wenye herufi na maneno yaliandikwa kwa chaki.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekaa mezani wakifanya shughuli za sanaa au ufundi. Kuna wanaume wawili na wanawake wawili wakiwa wamejikita katika kazi zao wakitumia vifaa mbalimbali kama karatasi, rangi na vitu vingine vya ufundi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta uliopambwa kwa michoro na sanaa kuashiria mazingira ya kujifunza au shughuli za ubunifu.

Mwanamke akimfundisha mtoto mdogo, ameketi kwenye meza yenye herufi za rangi nyingi. Wanaonekana wakifanya mazoezi ya kuongea na kujifunza herufi. Mazingira yanaashiria shughuli ya kujifunza au tiba labda inayohusiana na usemu au ujifunzaji wa uba.

Mwanaume mzima akisaidia mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa Down wakitumia simu ya mkononi. Wote wawili wanaweza kuangalia skrini ya simu kwa makini. Inaweza kuashiria elimu maalum misaada wa teknolojia au kujifunza na burudani.

Mwanamke akitumia kompyuta, akiwa ameketi kwenye dawati. Anaonekana akitumia kidude maalum au kifaa kingine cha kusaidia, jambo linaloweza kuashiria kuwa anafanya kazi katika eneo la elimu maalum. Kuna mmea mdogo kwenye dawati na dirisha lenye mwanga nyuma.

Wanawake wawili wakiwa wameketi mezani ndani ya mahali kama vile mkahawa au kafeneti. Mwanamke aliye mbele amevaa shati la buluu, na anatumia lugha ya ishara huku akitabasamu na kumtazama mwanamke mwingine ambaye mgongo wake unaonekana. Kwenye meza , kuna kinywaji chenye rangi nyekundu na matunda , kikombe cha kahawa na mkoba. Dirisha kubwa linaonekana nyuma.

Msichana mdogo mwenye tabasamu na anayevaa miwani, akiwa na mikono yake miwili iliyopakwa rangi ya kijani na manjano. Anaonekana akishikilia brashi ya kupaka rangi na kuna rangi nyingine za sanaa nyuma yake. Kuashiria kuwa anajihusisha na shughuli za kisanii au uchoraji.

Mwalimu au mtaalam akifanya kazi na mtoto mwenye ulemavu wa ugonjwa wa Down . Mtoto anacheza na vizuizi vya kujenga huku mwanamke akimwangalia kwa tabasamu na kumtia moyo. Inaonyesha elimu maalum na msaada kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Msichana mchanga, labda wa umri wa shule ya msingi, akiwa ameketi kwenye dawati na kompyuta mpakato mbele yake, anatabasamu usoni na anaonekana akitumia lugha ya ishara kwa ishara ya jembe juu. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu zilizojazwa.

Mwalimu na mwanafunzi wakifanya shughuli ya kujifunza kwa kutumia vifaa maalum. Mwalimu anaelekeza na kumsaidia mtoto kutumia ubao wenye vigae vidogo. Hii inaashiria mazingira ya elimu maalum ambapo msaada wa kibinafsi unatolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Darasa la shule ambapo wanafunzi wachache wameketi kwenye dawati. Mwalimu ambaye anaonekana kuwa kijana na amevaa shati ya rangi nyekundu, amesimama mbele ya ubao mweupe uliojaa maandishi na michoro akifundisha au akitoa maelezo. Mmoja wa wanafunzi wa kike amevaa fulana yenye rangi mbalimbali na anaonekana akishiriki kikamilifu katika mjadala au akiwasiliana na walimu.

Hawa ni wanawake wawili , labda mwanafunzi na mwalimu au msaidizi , wakishiriki katika shuguli ya useremala. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa na umri mdogo na labda ana ulemavu wa down-syndrome , anatumia kifaa cha kuchimbia kutengeneza kiota cha ndege cha mbao. Mwanamke mwengine anayeonekana kuwa mzee amevaa aproni na miwani ya usalama akimsaidia na kuelekeza.

Mwanamke mweusi aliyevaa korti jeupe na maabara, mtoto mdogo aliyeketi kwenye mpira mkubwa wa bluu na mwanamke mwingine mweupe aliyevaa sweta ya kijivu, wote wanacheka na kushikana mikono na mtoto kuonesha mwingiliano mingi na ya furaha. Nyuma yao kuna rafu ya kitabu inayoashiria mazingira ya kujifunzia au matibabu, labda shule, kliniki au maktaba.

Watoto wanne wanaotabasamu, wakiwa wamesimama mbele ya ukuta wa kijivu. Watoto wote wamevaa fulana zenye madoa ya rangi, na mikono yao pia imepakwa rangi tofauti. Wakionyesha mikono yao iliyojaa rangi kuelekea kwa mtazamaji, kila mmoja wao anaonekana kuwa na kikombe au chombo kidogo cha rangi mkononi mwake. Wanaonekana kufurahia shughuli ya uchoraji au sanaa.

Hili ni kundi la vijana wanne wakishirikiana na kucheka, labda wakiwa katika maktaba au eneo la kujisomea. Mmoja wao yupo kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akishikilia kitabu. Wengine watatu wameketi karibu naye, mmoja akionekana akieleza kitu na mwingine ameshika daftari. Wote wanaonekana wakiwa na vitabu au vifaa vya masomo.

Mtu ambaye amevaa vipokea sauti vya masikioni ameketi kwenye dawati akisoma kitabu na kuna kidude ya kompyuta na kifuatilizi mbele yake. Dirisha lenye mapazia meupe linaonekana kwa mbali. Hii inaeza kuwa mazingira ya ofisi au masomo.

Mtoto mdogo, mvulana akiwa na mwanamke ambaye anayeweza kuwa mtaalamu wa matibu au mwalimu. Mwanamke huyu anashikilia mashavu ya mtoto labda akimsaidia kufanya mazoezi ya matamshi. Mtoto anaonekana kutabasamu na anashirikiana. Nyuma yao kuna rafu nyeupe enye vitu vya kuchezea vilivyopangwa. Mandhari inaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki au shule.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye dawati na amevaa vipokea sauti vikubwa, anaonekana kua makini na anasikiliza kwa uangalifu. Mwanamke, ambaye anaeza kua mwalimu au mtaalamu ameketi karibu naye na anaonekana anaongea au kuelezea kitu. Kuna mikrofoni mbili zinazoonekana mbele yao.

Wanawake wawili ndani ya jimbo lenye kuta zilizopakwa rangi au picha za sanaa ,labda kanisa au jumba la makumbusho ,mwanamke aliyie mbele amevaa kofia ya manyoa na miwani na anashikilia kitabu au karatasi, mwanamke mwingine labda kiongozi wa utalii au mtaalamu amevaa nguo nyeusi na ameshikilia kifaa fulani anaelekeza kwenye picha au mchalo kwenye jedwali dogo.

Huyu ni mtoto mdogo wa kiume akiwa darasani, ameketi kwenye dawati na mkono wake umeinuliwa juu, akionyesha kuwa anataka kujibu swali au kutoa maoni. Amevalia sare ya shule, shati jeupe na sweta ya buluu ya giza na anatabasamu usoni akionyesha msisimuko au ujasiri. Mbele yake kuna karatasi ya kuchora na penseli za rangi na nyuma yake kuna wanafunzi wengine darasani.